Kando ya barabara magari zinapopita, kuna nguzo iliyochapishwa ya mbao inayoshikilia waya za umeme kupitisha hadi kwa nyumba za watu. Ngazi ii kwenye nguzo hiyo na mtu anatengeneza.

Minaa mirefu mno ya kichuma iliyopakwa rangi nyeusi au kijivu, hutumika kushikilia waya za stima ili kupitisha umeme kutoka inakozaliwa hadi mitaani na kwa nyumba za watu.

Wafanya kazi wa maaluma ya umeme, wameweka ngazi kwenye nguzo, ambapo wanatengeneza waya za stima, ili kurudisha umeme kwa nyumba za watu.

Vituo vya umeme ambapo stima hutoka ili kuzaliwa kupitia hapo ili kwenda kwenye mitaa na nyumba za watu huwa na miundombinu ya kichuma iliyopakwa rangi ya nyeupe au kijivu.

Katika kiwanda cha stima kuna kifaa kimoja kinachotoa moshi jeupe pepepe na vijichuma vilivyo unganishwa pamoja na ilikuzalisha stima mawingu ni ya nyeusi.

Kituo cha kuzalisha stima ambayo inatumika kote nchini Kenya ya kampuni ya KenGen kinaonekana. Pia kuna vichuma vya kupitisha waya za umeme kwa umbali. Gari jeusi aina ya Toyota Prado li maegeshoni.

Katika kituo cha stima, kuna vyumba vitatu mbili vina vifaa vya kupunguza joto humo ndani na miundombinu inaonekana ya kushika waya za umeme ili kuipitisha.

Kwenye kituo cha umeme kuna miundombinu ya chuma pamoja na vitu vingine ya kushkilia stima na waya zake kabla ya umeme hio kupitishwa kutoka hapo hadi kwa mitaa na mahali pa kazi.

Miundombinu imewezesha m ya kuzalisha umeme kwa njia nyingi tofauti moja wapo ni kutumia jotoarthi hapa kenye nisharti inayosafirisha kote nchini kampuni kuu ni kengen inaowauzia kenya power wanao wafikishia wananchi. Miundombinu imewezesha ujenzi wa miradi kubwa ya kuzalisha umeme kwa njia mingi tofauti. Mojawapo ni kutumia jotoardhi hapa Kenya. Nishati ya maji inazalisha stima inayosafirisha kote nchini. Kampuni kuu ni KenGen, inayowauzia Kenya Power wanaowafikishia wananchi.

Katika kituo cha umeme kuna miundo mbinu ya chuma ya kijivu isiyopungua urefu wa mita sita ambayo inaonekana. Hutumika kusambaza stima kutoka ambapo inayozaliwa hadi kwa manyumba mitaani.

Katika kituo cha stima kuna miundo mbinu mingi rangi ya kijivu iliyotengenezwa na chuma ili kushika waya za umeme, kupitisha kutoka inapozaliwa hadi mitaani na kwa manyumba za watu.

Walinda kazi waliovaa samawati wametua ngazi katika nguzo ya umeme. Mazingira ni kijani kibichi na vigae viko barabarani. Wameweka vifaa vya kuzuia gari kupita hapo.

Watu wa tamaduni ambayo inaweza kuwa ya masaai au samburu wametazama mpiga picha huku wengine wakichuchumaa na wamevaa vifaa vingi vya Sanaa vinavyo warembesha mno.

Chui ameinama kwenye kisima akiwa anakunywa maji huku macho yake yanamwangalia mpiga picha. Mazingira yake ni ya kijani kibichi isipokuwa mti mmoja ulio wa kahawia.

Simba jike anaonekana kufungua mdomo wake na kukaza uso huku meno yake makali yakionekana pamoja na ulimi. Waki ishi pamoja, ndume kazi yao ni ya kulinda wanawake wanaoenda kuwinda.

Wasichana na kina mama wanaonekana kuwa na nguo mingi wanazozifua na wamekusanyika pande moja wakifanya kazi hiyo na wakizungumza. Kule mbali, tunaona miti ya kijani kibichi.

Taka za aina tofauti, karatasi ikiwa imewekwa kando na pia plastiki kando, zimekusanywa pamoja. Njia hii inasaidia kwani vitu hivyo vitachomwa na kupunguza nafasi inayochukua.

Taka imetupwa kiholela katika makazi duni. Mazingira haya huleta magonjwa ya yanayoambatana na uchafu. Kuna chokoraa aliyejilaza hapo chini.

Maji chafu na taka zinaonekana katika mazingira duni ya ghetto . Kuna jengo la ghorofa refu juu na hata kwa upana wake. Mazingira haya huleta magonjwa mengi, yanayolingana na uchafu.

Twiga watatu wanaonekana kwenye mazingira yao halisi. Aliye mbele zaidi anaupeperusha mkia wake upande wake wa kulia na wenzake wanatazama mbele. Miti yote na majani ni ya kijani kibichi.

Mtoto wa kifaru yuko kwenye bustani, huku watalii wengi wakimtazama na mwingine hata kumshika mgongo. Anaonekana bado hakukosa kumea pembe, kwa maana ni mchanga.

Miti huketa mvua ambayo inahitajika na mimea wote pamoja na wanyama kuna watu wawili waliovaa koti ya kijani kibichi wakiwa wameshika mimea ndogo tayari kuipanda ili iwekubwa.

Pundamilia yu katika mazingira yake halisi. Pale nyuma, kuna mlima mkubwa mno ambao unadhaniwa kuwa wa Kilimanjaro.

Wauguzi wa afya wa wanyama wanaonekana kupambana mno na kifaru ambaye anapokea matibabu huku akiwa amefunikwa macho na kuwekwa kwenye vijimbao ili kumzuia kusongasonga.

Ndovu mchanga ameshika kijichupa kilicho na maziwa kutumia pua lake refu huku akijinywesha. Mlinzi wa wanyamapori ameshika chupa nyingine na anamtazama pamoja na watalii wengine walio nyuma ya laini.

Mtu aliyevaa koti nyeupe ameushika mti tayari kuupanda. Wanafunzi wengi wamekusanyika kando kuhudhuria na pengine hata kupanda miti ambayo itasaidia sana kuleta mvua katika mazingira hayo.

Katika maabara, wanasayansi watatu waliovaa koti nyeupe pepepe wanaonekana wakiwa kwenye kazi yao. Mmoja ameshika kijifaa cha kuweka kitone na kemikali, na mwingine ameshika glasi.

Mbuni wasiyopungua tatu wanaonekana wakiwa katika mazingira yao halisi ya savana. Hapo nyuma, tunaona majengo marefu mno ya ghorofa, kuashiria hapa ni Nairobi kwenye zoo .

Katika mazingira, kuna mto ulio na utulivu mno. Kuna miti mingi inaonekana kando kutengeneza bustani. Ni msimu wa mvua kwani miti yote hii ni ya kijani kibichi badala ya kahawia.

Kifaru yu katika mazingira yake maalum huku akila nyasi kwa umbali majengo ya gorofa inayofanana kama ile ya nairobi inaonekana vifaru wanawindwa sana kwa sababu ya pembe ya ambayo hua pesa mingi mno.

Daraja lililotengenezwa na mbao linakaa vizuri kweli kweli kwenye bustani. Mazingira yake ni ya kupendeza na miti ni mirefu na mimea nyingine kuwa kijani kibichi.

Kuna watu wawili kwenye mto ndani wao kuwa mchafu mno huku mama mmoja amesimama ndani ya kikapu akirusha mikaratasi vinavyotoka hapo. Amevaa kitu kinachozuia maji hayo ya taka kugusa nguo yake ya chini.

Wafanyikazi wa dharura wamesimama kando ya mto uliochafu mno la ghetto au ukipenda makaazi duni. Hali ya maisha haipendeki na maradhi huwa mengi, pia uwizi na uuaji wa watu.

Wanyama wa porini ambao wameokolewa kwa kuchukuliwa wakiwa wadogo walio achwa na mama zao, au waliopigana na kukaribia kufa na wenye maradhi, na kuwekwa kwenye bustani zao ambapo watalii hukuja kuwatazama.

Walinzi wa wanyama pori waliovaa koti na suruali ya kijani kibichi, wanaonekana na vichupa, huku wakinywesha ndovu watatu.

Ndovu watatu wako katika mazingira yao halisi. Mmoja anaonekana kuchuna mmea ulio mbele yake, na wengine wawili kutazama mbele.

Njia mojawapo ya kuzalisha stima ni kutumia vifaa vinavyozungushwa na upepo ili kuzaa. Kuna watu wawili waliovaa samawati na mwanamke aliyechoka mno kutokana na kupada kuenda kwa vifaa hivyo.

Kuna mama aliyekula chumvi mno wa utamaduni wa marekani au ulaya, ameshika kijichupa kilicho na maziwa kwa mikono yote miwili na kuinywesha ndama ya ndovu. Wasaidizi wanyama pori wamevaa makabuti ya kijani kibichi na wanatazama.

Vifaa vya ujenzi rangi ya njano limebeba kitu kizito na kuwapatia watu pale juu wanapojenga. Wenzake wanatazama kazi hii iki endelea hapo nyuma kuna mimea mingi ya kijani kibichi.

Katika mazingira ya savana , nyasi ni mchanganyiko wa kijano na kijani kibichi. Maji pia yanaonekana. Mawingu ya kijivu na nyingine ya nyeupe imeficha anga.

Bomba la kusafirisha maji taka. Limetengenezwa na kutandazwa kwenye mtaro unaostahili kufunikwa kwa mchanga. Uchafu huo hutibiwa na maji kurudishwa safi ya kuoga, kuosha hata kupika na kunywa.

Gari limesimama katikati ya barabara ili kumpisha twiga apite. Ni mazingira halisi ya mnyama huyu na kwa umbali tunaweza kuona majengo ya ghorofa, kuonyesha hapa ni Nairobi.

Wanafunzi waliovaa sare fanana, wako katika maabara ya tarakilishi huku wawili wakitazama skrini moja na kutabasamu. Mwalimu anawaangalia kuhakikisha kwamba wanaosoma.

Nyani aliyeketi, ameonekana kushika kitu nyeupe pepe, kwa mikono yote miwili akitazama sakafuni. Kushoto kwake, kunaonekana kuwa, sukumawiki iliyotandazwa sakafuni.

Mnyama wa porini anaitwa bongo mwenye rangi ya kijano na mistari nyeupe anaonekana kuwa na pembe kali mno. Ako katika mazingira yake halisi na anakula nyasi.

Walinzi wa wanyama pori wamevaa glavu ya samawati wakiwa wamemshikilia kikembe cha kifaru huku wakionekana kumpa matibabu. Kuna damu hapo chini na hapo nyuma kuna kifaa cha kushikilia kamera.

Maji iliyochafuka rangi ya kijano inaonekana katika mazingira duni ukipenda ghetto . Kuna mtu amekaa kwenye jiwe kubwa pale juu na takataka i kando.

Msichana mrembo mno aliyesuka rangi nyeusi amevaa miwani huku ametandaza kitambaa chini tayari kuingia kwenye picnic, na ameweka maua na strawberry kuonyesha kwamba ako na mpenzi wake au anamsubiri.

Ndama wa ndovu wasiopungua sita wamefurahia mno huku wakichezea mchanga kwenye bustani lao. Watalii wengi wanaonekana kutazama ndama hizi kwa umbali nao pia wakiwa wamefurahi.

Watu kadhaa wamechuchumaa chini wakiwa wamevaa nguo ya kijani kibichi, wanapanda miti, ili imee na mazingira yawe bora. Bustani litatokea kutokana na kupanda miti hizo.

Ngombe wasiopungua tano wamekusanyika karibu na kifaa cha maji kinacho toka kwa kibomba ambacho kimeinuliwa juu kutumia mawe. Kuna bustani ya kijani kibichi hapo nyuma na mamiti yanaonekana.

Simba jike ametulia katika mazingira yake halisi. Nyasi i refu na jua linaonekana kutandaza kutoka upande wa kushoto. Simba hawa hula wanyama pori wengine.

Takataka imetupwa kando ya mto unaopita katika makazi duni au ukipenda ghetto, vyumba huwa vya mabati na umaskini umeenea mno ,kuishi huku kunasababisha magonjwa na vitu vingine visivyotakikana kama wizi, uuaji na ukosefu wa salama.

Mamba aliyenona anaonekana kwenye nyasi huku akitazama maji kwa mbali , Kuna mawe kadhaa uzio pia unaonekana kwa umbali . Nyama ya mnyama huyu huwa tamu mno lakini maana imeadimika huuzwa kwa bei ghali.

Ndovu wachanga wanautazama na watalii kutoka tamaduni tofauti kama vile Asia, marekani na ulaya huku wa kinywa maji kutumia vijipua vyao. Walinda wanyama wamevaa ovaroli ya kijani kibichi na wanawalinda.

Mkokoteni umesimama kwa magurudumu mawili na umebeba mtu pamoja na mitungi yake isiyopungua kumi ya aina na umbo tofauti ya kuteka maji. Njia hii ya kufikishia wateja maji ina mazao mingi hasa wakati ambapo mvua hakuna.

Twiga anaonekana akitembea katika mazingira yake halisi. Kuna miti mingi hapo nyuma ya kijani kibichi, na pia kifaa cha kunywea maji kimewekwa kwenye sakafu.

Impala ameinua kichwa chake na kutazama mbele katika mazingira yake halisi. Ni msimu wa mvua kwani mimea ya kijani kibichi inaonekana kila mahali. Watalii kwenye gari jeupe wanatazama wanyama hawa kwa umbali.

Wanyama pori wenye matatizo kama vile, maradhi, mafuriko, na mengineyo, huokolewa na kupewa bustani za ua. Kuna chui kwenye maonyesho, ameangalia kulia kwake, na ana madoadoa ya maridadi sana.

Kuchafuka kwa mto kumesababishwa na vitu vingi mojawapo ikiwa kutupwa kwa taka kando uko pamoja na vioo kuwekwa apo karibu. Mtu aliyevaa nguo ya kijani kibichi anavirokota vitu kadhaa upande wa takataka na kuviweka kwenye gunia yake.

Takataka imetupwa kando ya majitaka katika mazingira duni au ukipenda ghetto . Kuna kuku mweupe anayeonekana kutafuta na kuwinda chakula hapo kwenye takataka. Watu kadhaa wanatembea kando.

Mafuriko yameleta harabu ya nyumba ziliokatika mazingira ya makazi duni. Watu wamesimama wakitazama maji hayo kwani hakuna wanachoweza kufanya. Wanaililia serikali iwasaidie.

Twiga watatu wameinamishwa vichwa uku wawili wakionekana kupokea kitu mdomoni kutoka watalii. Kuna mpiga picha aliyevaa shati nyekundu na maji imewekwa ili twiga kunywa. Wako kwenye bustani yao.

Mazingira ya makazi duni au ghetto ambapo mvua au mafuriko yameharibu vyumba vya watu na kuwaacha bila mahali pa kuishi au la kufanya. Watu wawili wanaonekana kuvitafuta vitu na wengine wako nyuma.

Kwenye bustani, mtu amemshika mwana wa mamba ajulikanaye kama kigwena kwa mikono yote miwili akimuonyesha mpiga picha. Ngome i kulia kwakwe na mitamba za ukuta za kijani kibishi zipo nyuma yake.

Punda milia wasiopungua tano wanaonekana katika mazingira yao halisi ya Savanna wakila nyasi. Kwa umbali swara wawili pia wanaonekana. Miti ni ya kijani kibichi na nyasi ni ya kahawia.

Kwa ya njia reli kunaonekana kuwa na watu wanaosukuma mkokoteni wa magurudumu manne huku imebeba taka. Mazingira yana miti mingi ya kijani kibichi na watu wengine wanaonekana kutembea mwingine akiwa ameketi.

Pundamilia wawili wanoonekana katika mazingira yao halisi. Majengo yaliyo nyuma ni ya Nairobi na huu ndiyo mji pekee ulio na uhifathi wa wanyama katikati mwake.

Maji taka imebadilisha rangi na kuwa kijani kwa sababu ya takataka iliyotupwa ndani na kando ya mto huo. Makazi haya ni duni na husababisha maradhi mengi sana.

Uwanja mkubwa mno. Umetupwa takataka kote na kuchafuka kwelikweli. Huko nyuma majengo ya ghorofa yanaonekana na miti pia. Watu kadhaa, na vijigari vya kusogesha uchafu huo, vinaonekana.

Mtoto wa nyati ameangalia kamera huku nyati waliokomaa wawili wako nyuma wakinywa maji. Wako katika mazingira yao halisi na ni ya kijani kibichi.

Mbuni anaonekana akitembea katika mazingira yake halisi. Nyasi ni ya kijani kibichi, kwa hivyo tunaeza dadisi ni wakati wa mvua. Kuna miundo mbinu ya mawe iliyotengeneza barabara, kwa hivyo mahali hapa kunadhaniwa kuwa kwa SGR.

Mwanafunzi wa kike aliyevaa sare nyekundu, anaonekana akiwa na mtu aliyevaa shati ya njano na barakoa, ambapo wanapanda miti, ili imee. Kuna watu wengi nyuma, wanaofanya vivo hivyo, na wengine wanatembea.

Katika mazingira ya savana, twiga wasiopungua kumi wanaonekana kuwa safarini kutoka nyuma wakielekea mbele. Ni msimu wa mvua kwani nyasi yote ni ya kijani kibichi na kwa kawaida huwa kinjano.

Nguruwe wa porini amejilaza chini kwenye bustani yake pale kwenye hifadhi ya wanyama. Vijimeno vyake vimetokeza na pembe zake pia ni ndefu sana. Kuna uzio unaomlinda, na watazamaji wanakuja kumtazama akiwa peke yake.

Nyani anaonekana katika mazingira yake halisi huku anatembea juu ya daraja iliyoundwa na binadamu. Nyuma, kuna miti mingi na miti hiyo ina majani ya kijani kibichi.

Fisi mmoja amegeuza kichwa na kuangalia nyuma. Yuko katika mazingira yake halisi ya Savanna, na ni msimu wa mvua, kwani nyasi imeanza kubadilisha rangi kua kijani kibichi.

Jengo la ghorofa la serikali, liitwalo KICC, linapatikana mjini Nairobi ambapo vitu vingi hufanyika. Hapo nyuma kuna lingine la serikali pia, linaloitwa Times Towers ambalo ndilo refu zaidi nchini Kenya.

Simba aliyemea amejilaza chini huku akiigeuza kichwa chake kumwangalia mpiga picha aliye wa bustani lake pale kwenye zoo, kuna uzio wa kuzuia watu kukutana na simba huyo maana anaweza kuwaua na kuwala.

Takataka mingi imetupwa chini katika mazingira ya makazi duni. ghetto huku ni kuchafu mno na maradhi mengi hupatikana kutokana na uchafu huo ulio kwenye maji na hata kwa manyumba.

Simba jike, ambaye hajakomaa kwa ukamilifu. Ameketi kwenye bustani lake pale zoo .Kuna uzio mweusi uliowekwa ili kutenganisha wale wanaokuja kumtazama, naye mwenyewe pamoja na wanyama wengine.

Wanafunzi waliovaa sare fanana, pamoja walimu na watu wengine wamesimama mbele ya vijimea vinavyostahili kupandwa vilivyo kwenye karatasi nyeusi.

Kelele nyingi inayopatikana barabarani ni ya magari ya kuwabeba abiria. Kwani makondakta hupiga mbinja na kuwaita wateja. Dereva pia hutumia honi ili kusonga kwa kasi.

Gari la abiria limetua katika jukwaa huku likiwa limerembeshwa na mteja mmoja anaingia kupitia mlango tayari kuenda kwa mtaa wake.

Magari ya abiria yametua katika jukwaa huku yakiwa tayari kuwabeba watu moja ikona kijichuma kwenye paa inayoonyesha kua inaenda nyahururu.

Biashara ya kuwasafirisha abiria kutoka mjini hadi mitaani au kokote wanakoenda ni biashara iliyo na faida kubwa sana na hupenda. Mengi yanaonekana kuwa katika jukwaa yakiwa tayari kuwachukua wateja.

Magari ya kuwabeba abiria huenda kwa kasi ya juu mno hasa kenye barabara kuu kama vile ya Thika kwani wanasema muda ni pesa. Anayewabeba wateja wengi ndiye anapata fedha minig.

Mabasi ya usafiri yanayowatoa watu mjini Nairobi na kuwapelekea Mombasa kupitia Mtitu wa Ndei, Lamu na Kilifi limesimama kwa magurudumu yake huku ikiwa rangi ya machungwa.

Basi linalobeba abiria wasiopungua thelathini, limepakwa rangi ya samawati na kurembeshwa vizuri na michoro kadhaa. Imeweka kijikaratasi kwenye dirisha, kuonyesha li tayari kuenda, na linahitaji wateja kuingia. Makondakta wamesimama kando ya mlango, kuwakaribisha.

Barabara kuu ya Thika ina njia mingi mno na inatoka mjini Nairobi hadi kule Kiambu . Magari hupita kwa lasi mno na madereva wanaoitumia huwa wengi.

Wakati mwingi basi kubwa kubwa kama hii ya kijani kibichi huende kutoka mji wa Nairobi hadi mahali mbali kama vile Mombasa, Kisumu na mahali penginepo kulingana na chama wanachofanyia kazi.

Kwa sababu idadi ya watu wanaoishi mjini Nairobi ni wengi. Magari ya abiria pia huwa mingi mno kwani watu wana wanastahili kwenda mahali tofauti. Biashara hii huleta faida mno na wengi wanaoifanya wanazijua njia zote za mji.

Kwenye barabara, kwa njia moja, kuna msongamano wa magari, ambazo zimepanga milolongo mitatu na zinasubiri kusonga. Njia nyingine, watu wanaonekana kuvuka na magari si mengi.

Usafiri wa umma ambapo kuna magari ya kuwabeba abiria kutoka mjini hadi kwenye mitaa wamekita mizizi pale nairobi kwa sababu watu ni wengi kuna gari kadhaa ambazo zimetua tayari kuwabeba wateja.

Gari linalosafirisha abiria kutoka mjini Nairobi kwenda hadi Kakamega kupitia njia ya Kericho na Kisumu, limefungua mlango wake ili wateja waingie, kuonyesha li tayari kuenda.

Basi aina ya Citti Hoppa limesimama katika jukwaa lake huku kondakta ameshika kijibano kinacho onyesha mahali gari inaenda na watu wameanza kuingia linangoja kujaa ili kutoka.

Kuna magari kadhaa ya kuwabeba abiria kutoka mjini hadi mitani kwenye barabara. Huwa kuna mbishano, kwani wanasema muda ni pesa. Anayerudi wa kwanza ndiye atabeba wateja na kuweza kupata faida zaidi.

Magari ya umma ya kuwasafirisha abiria kutoka mjini hadi mitaa yao na hata kurudi inaonekana kwenye jukwaa zao huku waki beba. Watu wengine wanatumia barabara kuvuka na kuenda kwa mashughuli zao.

Gari za kuwabeba abiria kutoka mjini Nairobi hadi mitaa zao na kurudi, zinapatikana kwa wingi na kila mahali, kwani biashara hii ina faida kubwa sana. Kondakta huchukua nauli inayotumika kutengeneza gari, kuwahonga mapolisi na kufanya vitu vinavyolingana na biashara hiyo.

Gari jeupe linaloitwa Sunbird, limetua katika jukwaa tayari kuwabeba watu, kwani limewekwa kijichuma kwenye mlango uliowazi, kuonyesha kote inakoenda. Kondakta yu nje kando ya gunia.

Kuna mbinu kadhaa inayopendwa kutumiwa na wasafiri kutoka mjini Nairobi hadi mitaa yao zikiwemo kutumia bodaboda au pikipiki ya kulipia, ama kupanda kwa matatu ambazo zinawafikisha mitaa kulingana na chama gari hilo lipo.

Basi linalobeba abiria wasiyopungua thelathini limetua katika jukwaa lake pale mjini wa nairobi tayari kuwabeba kutoka hapo hadi kwenye mitaa.

Magari ya kuwabeba abiria kutoka mijini hadi mtaa na kurudi huwa yamepakwa rangi na kuchorwa michoro inayovutia wateja ili kuwa wa kwanza kwa biashara hiyo na kuwashinda wenzao.

Katika mji mkuu wa Nairobi magari mengi yakiwemo mabasi na matatu huonekana yakizunguka huku yametoka kwenye mjini, na hubeba abiria wengi mno kutoka makazi zao au mitaani na kurudi.

Basi ya samawati, imesimama katika jukwaa lake, na ni ya chama ya Metro Trans. Kondakta ameshika tangazo, ambayo inaonesha anakoenda na nauli ya gari.

Gari ya kuwasafirisha abiria kutoka mjini hadi mitaa na kurudi limesimama katika jukwaa lake. Liko na kijikaratasi kuonyesha mahala pote linaenda na kuonyesha pia wateja wanaweza ingia kwenye gari.

Matatu moja ndogo imetua katika jukwaa, likiwa limefungua mlango, kuashiria abiria wanaeza ingia. Kwenye paa yake, kuna kijichuma iliyo na maandishi kuonesha nauli na mahali inapoenda.

Gari la umma la abiria la Metrotrans limetua katika jukwaa lake pale mjini Nairobi. Mlango hu wazi na kijikaratasi kinaonyesha nauli na mahali ambapo inaenda.

Kuna msongamanao wa magri ambapo magari yamepanga milolongo miwili mirefu kwa njia moja katika barabara kuu yakingoja kusonga. Matatu za kuwabeba abiria hujaribu kupitia njia zingine ili kuhepa msongamano huo.

Biashara ya usafiri imekita mzizi pale mjini Nairobi, hasaa ya matatu ambazo zinawasafirisha kutoka mji adi kwa mitaa na kurudi. Watu huwa wengi kwa hivyo kazi haikosi kwa waliochagua mbinu hii ya kutafuta pesa.

Magari ya metro trans na pikipiki waitwao bodaboda wa kubeba abiria wanaonekana kwenye kukaa. Wote wanakaribisha wateja ili kupata pesa yao ya siku.

Barabara hii ni kuu ya Thika ilitengenezwa kutoka Nairobi hadi Thika kuhudimia wananchi wote wanaopitia sehemu hii. Magari ya kila aina pamoja na pikipiki hutumia barabara hii, kasi huwa ya juu sana kwa sababu zaida ya magari elfu moja hutumia barabara hii kila siku.

Basi dogo la abiria, aina ya Isuzu, ambalo limekula chumvi mno limetua katika jukwaa lake pale mjini na kuweka kijisaini kuashiria li tayari kutoka mjini kuenda hadi mitaa.

Matatu inayo uwezo wa kubeba zaidi ya abiria thelathini ina michoro mzuri mizuri na rangi yake ni ya machungwa. Li bure gari hili na watu wanonekana kuliangalia na wengine wakiendelea na mashughuli yao.

Barabarani. Mlolongo wa magari umepangwa upande wa kushoto yakingoja kupita. Taa ya trafiki imewaka nyekundu kuashiria kwamba magari ya highway hayafai kusonga hadi mengine yapite.

Katika mji wa Nairobi, watu wakitoka katika kazi na biashara zao, hutegemea matatu, ambazo huwabeba abiria kutoka mijini hadi kwenye mitaa yao, na hulipisha nauli kulingana na umbali na mahali inakoenda, pia nyakati.

Basi ndogo ambalo lina uwezo wa kubeba abiria takriban thelathini hupakwa rangi na kuchorwa vizuri ili kuvutia abiria. Ndani pia muziki hucheza na hata kuna runinga. Nauli ya gari hizi huwa juu maana zinaenda kwa kasi sana.

Barabara kuu ya Thika ina njia mingi sana na huunganisha mahala pengi kutoka mjini hadi Kiambu kule Thika. Watu wanaotembea hutumia daraja iliyotengenezwa juu ya barabara hio.

Gari aina ya City Hoppa rangi ya kijani kibichi na njano limesimama katika jukwaa lake tayari kubeba abiria. Kondakta amelishika kijikaratasi kuashiria li tayari kuenda na nauli.

Reli isiyokuwa na treni inaonekana kuwa na mstari mmoja mrefu. Kulia kwake kuna vituo vya kuchukulia tikiti ya kupanda treni. Kushoto kuna miti mingi

Katika jukwaa kuna magari yanayoenda kutoka mjini hadi njia kuu ya Thika, yametua. Mlango wa moja u wazi na kuna kijichuma kinachoashiria nauli na mahali ambapo inaenda.

Watumizi wa barabara ni wengi kama vile magari, mapikipiki na watu. Kuna kifaa cha stima kimesimama katikati. Hapo nyuma, vyumba na maghorofa inaonekana.

Mwanamke mmoja aliyevaa kofia na shati ya nyeupe anaonekana amesimama kando ya gari linaloenda Utawala. Limefungua mlango wake kushiria abiria wanaweza kuingia kwani lipo karibu kutoka.

Jukwaa hili ni la magari ya Citi Shuttle pale Moi Avenue, mjini Nairobi. Nauli hulingana na nyakati na upatikanaji wa abiria. Magari haya huenda kwenye mitaa mbali mbali, kama vile Utawala, na kurudi kwenye jukwaa.

Katika barabara kuu mjini Nairobi, magari ya kuwabeba abiria huenda kwa ,kasi ya juu mno. Wanasema muda ni pesa kwa hivyo, huenda na kurudi mara nyingi kwa siku moja.

Basi dogo la kuwabeba abiria kutoka mijini hadi mitaa yao limetua katika jukwaa lake pale mjini Nairobi. Rangi yake ni nyekundu na imerembeshwa kwa kuchorwa timu ya Manchester kule uingereza.

Gari rangi ya machungwa la kuwabeba abiria kutoka mjini hadi mitaa yao limetua katika jukwaa. Wateja wengi wako kwenye gari lakini bado halijajaa kwani lingekuwa limeondoka. Watu wengi wanaonekana kutembea hapo nje na kondakta anawaita wateja.

Katika jukwaa la magari zinazo wabeba watu kutoka mjini Nairobi hadi mitaa yao. Moja limefungua lango lake kuashiria abiria wanaweza ingia. Makondakta wanaonekana kuwatafuta wateja hapo njee.

Basi la abiria, rangi ya zambarau linatumia barabara kuu ya Thika kutoka Githurai kuwapeleka wateja hadi mjini Nairobi ambapo litasimama kwenye jukwaa kungoja kujaa na kurudi.

Barabara kuu inayotoka mjini Nairobi hadi Thika ina njia mingi sana. Magari yanayopitia hapa hupita kwa kasi mno hasa wakati wa jioni au asubuhi ambapo watu wanaenda kazi.

Basi la kubeba watu kutoka mjini hadi mitaa zao aina ya Metro Trans limekaribia kujaa. Jengo la ghorofa la hoteli la Hilton linaonekana huko nyuma. Pia watu wengi wanatembea mbele ya basi hilo.

Mjini watu huwa wengi kwenye mashughuli yao, ikifika masaa ya kurudi nyumbani hutegemea magari ya abiria ambayo huwabeba kwa bei rahisi na huenda kwa kasi ya juu mno.

Magari mengi pamoja na mapikipiki yamepanga mlolongo mrefu kwa njia moja ya barabara kuu. Msongamano huu ni mojawapo wa shida za barabarani ambazo serikali inafaa kutatua.

Matatu ya kwenda Murang'a, Kabuta, Gakindu, Tambaya, Muthing'a, Nyeri na wengineo. Liko na kichuma kuashiria abiria wanaweza ingia kwani li tayari kuenda. Nauli ni bei ghali maanake linaenda mbali sana.

Basi la kuwabeba abiria limetulia katika jukwa lake na ki karibu kujaa ili kuwabeba wateja wake. Nauli ya gari hizi hizi hulingana na nyakati na mahali ambapo mtu anaenda.

Basi ya kuwasafirisha abiria aina ya kbs, kutoka mjini hadi mitaani limesimama katika jukwaa lake. Kondakta anaugonga mwili wa basi hilo ili kuita wateja.

Magari yameegeshwa kwenye foleni tayari kuwabebea abiria ili kuwasafirisha kutoka mijini hadi mitaa yao. Makondakta wanaonekana kuwaita wateja na gari linalopendwa ni lile linalocheza muziki na lina televisheni.

Ni sehemu ya biashara mjini Nairobi, inayoitwa Tea room, ambapo jukwaa la magari yanayoenda mahali kama, Nakuru, Karatina, na Nyeri, hupatikana. Watu wengi wanaonekana kwenye picha, wengine wakienda ofisini na wengine kuingia kwenye magari.

Gari la abiria, linaloenda Nakuru kutoka mjini Nairobi, limetua katika jukwaa lake, na kueka kijichuma kuashiria kitayari kuenda. Nauli hulingana na umbali na nyakati za kutoka.

Kuna uzio unaokinga sehemu ya reli ,ambapo matreni hupita, kama hii ya nyeupe na marangi mengine, ili watu wasigongwe nazo. Mazingira yake ni ya kijani kibichi na yamengaa mno.

Matatu zinazo uwezo wa kubeba abiria thelathini na zaidi hupanga foleni mjini Nairobi tayari kuwarudisha wateja wao mitaani. Biashara hii ina mapato mazuri na gharama kuu huwa petroli na hongo pekee. Nauli ya gari hulingana na wakati wa siku na umbali wa mtaa.

Kuna matatu mengi inayowasafirisha abiria kutoka mjini Nairobi hadi mitaa kwao wanakokaa. Matatu hizi hupatikana wakati wowote hata usiku wa man and. Nauli hulingana na nyakati na kama mvua inaonyesha au la.

Katika jukwaa magari ya citi hoppa ya kijani kibichi yametua. Makondakta wake wameshika vijisaini kuonyesha nauli pamoja na mahali ambapo magari hayo yanapoenda.

Bomba zisizopungua tano za maji, zimelazwa chini na zinangoja kuundwa na kuunganishwa, ili kupitisha maji. Njia hii huitaji mitaro kuchimbwa, na bomba zinapoekwa, zinafunikwa na mchanga.

Mfereji uliowekwa kwenye ukuta unatoa maji mengi mno ya dhaniwayo kuwa safi. Yanaingia katika kisima kidogo kilicho tengenezwa na mawe. Hapo chini nyasi imemea.

Bomba za chuma za kupitisha maji zimewekwa chini kwenye nyasi. Zimeanza kuharibika kwani nyingine inaonekana kubadilisha rangi na inaweza kuleta magonjwa.

Pampu ya maji, rangi ya kinjano imeunganishwa na kufanya kazi. Inatumia stima na kuna bomba ambazo zimetoka chini ili kuvuta maji.

Lori kubwa jeupe linalotumika kukusanya taka kutoka kwa nyumba za watu limesimama kando ya gorofa . Linapeleka bidhaa hiyo kuchomwa na nyingine kutengenezwa ili kurudi vizuri.

Lori ya samawati imebeba kifaa cha kuchimbia maji ili kutengeneza kisima na ni ya kampuni ya K way ambayo ina tovuti ya kway.co.uk

Katika viwanda mara nyingi moshi iliyo na kemikali ya kuharibu mazingira hutolewa juu badala ya kuwekwa vizuri na kutibiwa kabla ya kutoka.

Mtaro umechimbwa katika mtaa na unaonekana kuweka maji mno. Kuna udongo mingi rangi ya nyeusi hapo kando na maghorofa pia yanaonekana.

Pampu rangi ya njano imeunganishwa na bomba za maji ambapo nyingine imepitia chini ili kuleta maji. Kuna vifaa vingine vya kuwa wasaidia na inatumia umeme.

Ujenzi wa jengo la gorofa unaonekana kuendelea uku watu wakibeba bomba mbili za maji, mmoja akiwa na kofia kuziingiza kwenye mazingira hayo. Kuna mkokoteni na pikipiki na kamba za kuanika nguo zinaonekana kutoka juu.

Bomba la rangi ya kijani kibichi la kupitisha maji limetiwa chini. Kuna vijikamba rangi ya nyeupe ambazo zimetumiwa kushikilia ili isitokane ilivyofungwa.

Bomba moja la maji, rangi nyeusi na mistari ya samawati imeunganishwa na nyingine ya rangi ya kijivu ili kupitisha maji. Kumechimbwa na mchanga inafaa kufunika bomba hizi ili kuzuia uharibu wake.

Maji taka iliyobadilisha rangi kuwa kijani kibichi inaonekana kutoka kwa vibomba vikubwa vya maji hiyo. Kuna mifereji ya kuifungulia na kufunga, ili kuamua wakati ambapo inatoka.

Lori la aina ya Isuzu, la kubeba takataka kutoka mahali, vyumba na maghorofa tofauti na kuipeleka ambapo inapochomwa, limesimama pale mjini. Watu wanaonekana pale juu, kuipanga takataka hiyo ili isianguke.

Bomba la maji, rangi ya kijivu na kahawia linatupa maji kuelekea chini. Kuna mimea ya nduma na matawi ya nyasi pia yanaonekana. Siku imetulia kwani anga ni samawati na mawingu ni kadhaa.

Duka la kuuza maji iliyotakazwa ili iwe safi ya kukunywa na kufanya vitu vingine, li wazi. Kuna michoro ya kuashiria vitu vingine vya kuuza vya barafu vya utamu.